Raisi wa nne wa jamhuri ya Kenya yuko pamoja na mama fulani ambao wote wanatabasamu kwa furaha, pia kuna wale wawili, kama mwingine mkono unaonekana na mwingine pia ni kichwa. Rais amevalia sweta nyekundu ambapo kuna ule mchoro wa chama chake cha Jubilee ambao umechorwa.

Kuna trekta , kuna majumba kuna vifaa mbali mbali vya ujenzi. Kuna mchanga ambayo imemwagwa. Kwa hivyo, kuna ujenzi unaotaka kuendelea kwenye picha hili.